Eneo la nje ya benki likiwa na mlango ulio wazi wa chumba maalum, cha kukukotoa kiwango cha pesa kulingana na mahitahi ya mteja.

Tangazo la benki kutoka "absa" lenye rangi nyekundu na picha ya mwanamke anaefanya manunuzi ikiashiria kuokoa pesa ukifanya manunuzi na "absa".

Wafanyakazi wanne wakiwa wamesimama nje ya jengo la benki, wakiwa wamebeba bendera za kampuni ya "absa", kuashiria faraja na fahari walionayo kufanya kazi katika kampuni hiyo.

Chumba kinachotumika kama baa kwa ajili ya kutumia wanywaji vinywaji mbalimbali ikiwa na mwanamke mmoja mwenye gauni nyeusi, nywele bandia akishikilia chupa ya mvinyo na kuwaonyesha wenzie.

Mtoa huduma wa baa akiwa anachanganya pombe mbalimbali, ili kupata kinywaji chenye radha nzuri na urevi kiasi akimimina na kuchanganya kwenye birauli.

Jengo kubwa linalotumika kama kumbi ya starehe, likiwa na watu mbalimbali wanaume kwa wanawake, wakinywa pombe na kucheza muziki kwa furaha na bashasha.

Ukumbi unaotumika kama baa, ukiwa na wanywaji wawili wa kike wamekaa, huku mtoa huduma aliyevaa jaketi jekundu akiwahudumia bia na vinywaji kama kokakola.

Eneo wazi linalotumika kama bar, likiwa na kaunta yenye mhudumu mwenye furaha, akimhudumia mwanamke aliyevaa suruali iliyotoboka.

Ukumbi unaotumika kama baa, ukiwa na viti na meza mbalimbali, pamoja na eneo la kaunta ambalo limepangiliwa pombe mbalimbali kwa ajili ya kumvutia mnywaji.

Eneo la hoteli linalotumika kwa ajili ya kunywa vinywaji mbalimbali, ikiwa na kaunta iliyopangwa chupa, viti kwa ajili ya wanywaji na televisheni kwa ajili ya watu wanaoangalia viburudisho mbalimbali.

Chumba kikubwa, kinachotumika kama eneo la baa, likiwa na vinywaji vimepangwa kwenye 'counter', na picha ya wanyama, ndege, kwa ajili ya kuvutia wateja.

Eneo la nje linalotumika kama duka la magari, likiwa limeegeshewa chombo hicho kipya kilichofunguliwa milango ya mbele; kuonyesha usukani na viti, kwa ajili ya kumvutia mteja.

Jengo linalotumika kama duka la magari likiwa na vyombo, hivyo vimepakiwa na taa zikimulika kwa ajili ya kuvutiwa wateja.

Wauzaji wa magari wakiwa wamefungua gari moja, milango ya nyuma, ili kuonyesha ubora wa chombo hicho kwa mteja anayenunua.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la magari likiwa na magari mapya yameegeshwa huku taa zikimulika vizuri kwaajili ya kumvutia mteja.

Eneo la wazi la nje linalotumika kwaajili ya kuuzia magari, likiwa na magari mbalimbali meupe aina ya Toyota yameegeshwa ili kumvutia mteja.

Eneo la wazi la uwanja unaotumika na wauza magari kwa ajili ya kuegesha magari mapya yanayotakiwa kuuzwa, huku magari hayo aina ya Toyota yakiwa yamepangwa vizuri kumvutia mteja.

Duka la magari likiwa limeweka gari moja wazi kwa kufungua milango yake wazi ya mbele, kuonesha yaliyomo ndani na upya ya gari hio.

Duka la magari likiwa na gari lenye milango iliyowazi, ikionyesha siti za mbele na za nyuma na kitambaa kifunikacho, kilivyo bado kipya na madirisha yakiwa yamefungwa.

Gari aina ya Toyota likiwa linapakuliwa kutoka bandarini, ili liweze kupelekwa kwenye duka la magari, Huku nyuma kukiwa na kifaa maalumu kinachotumika kupakia na kupakua mizigo kwenye makontena .

Eneo la wazi linalotumika kama duka la magari, likiwa na magari hayo yameegeshwa vizuri ili kuweza kumvutia mteja aweze kununua.

Kikapu cha sadaka na matoleo kinachotumika kanisani, kikiwa kimeshikiliwa kwenye duka la kanisa na muumini mmoja.

Eneo ndani ya duka la maziwa likiwa linatumika kutunza jokofu mahususi kwa ajili ya kutunza na kupima kiwango cha maziwa kwa mteja.

Jokufu kubwa la maziwa linalotumika kuhifadhi na kutunza bidhaa hiyo, likiwa ndani ya duka, huwa na kifaa maalumu kwa ajili ya kupima hiyo bidhaa, kwa mteja kulingana na fedha aliyoitoa.

Jokofu maalumu, linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi na kuuza maziwa, likiwa na eneo la kifaa maalumu kwa ajili ya kupima kiwango cha maziwa kulingana na fedha ya mteja.

Majokofu mawili mahususi kwaajili ya kutunza na kuuza maziwa, yakiwa yanavifaa maalumu kwaajili ya kupima kiwango cha maziwa kutokana na pesa ya mteja.

Duka la maziwa ikiwa na bango kubwa lenye rangi ya kijani na picha ng'ombe. Huku mteja akiwa anaingia ndani ili kuweza kupata huduma.

Jengo lenye marumaru linalo tumika kama duka la maziwa, likiwa na jokofu maalumu kwa ajili ya kuhifadhi na kuuza maziwa kulingana na mahitaji ya mteja.

Duka la maziwa na mahitaji ya nyumbani likiwa na muuzaji anamhudumia mteja wake bidhaa hiyo huku wakipiga soga mbili tatu kuhusu maziwa.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa kikiwa na mtoa huduma amevaa koti na kusimama pembeni ya jokofu mahususi kwa ajili ya kutunza na kuuza maziwa kulingana na mahitaji ya mteja.

Duka la maziwa na vifaa mbalimbali likiwa na matangazo kwa nje, kuonyesha biashara inayoendelea ndani huku pakiwa na jokofu mahususi kwa ajili ya kuuza na kutunza maziwa.

Jokofu maalumu linalotumika katika duka la maziwa kwa ajili ya kuuza bidhaa hiyo, likiwa na kifaa maalumu kwa ajili ya kupima, kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Jokofu linalotumika kwaajili ya kutunzia na kuuzia maziwa, ikiwa na kifaa maalum kwaajili ya kupima na kutoa kiwango cha maziwa kulingana na hela iliyolipwa.

Duka la maziwa likiwa na jokofu maalumu linalotumika kwa ajili ya kutunzia na kuuzia maziwa, lenye kifaa maalumu kwa ajili ya kupima kiwango cha maziwa kulingana na hela.

Mwanaume alievalia shati jeupe, akikinga maziwa kutoka kwenye kifaa maalumu kinachosaidia kupima bidhaa hiyo kulingana na kiwango cha pesa mtu alichotoa kwenye jokofu la maziwa.

Duka la maziwa likiwa na jokofu linalotumika kutunza bidhaa hiyo, lenye eneo maalumu kwa ajili ya kupima na kukokotoa kiwango cha mazima kulingana na hela iliyotolewa.

Jokofu linalotumika kwaajili ya kutunzia maziwa, likiwa limefunguliwa ili lifanyiwe usafi. Mlango wake ykiwa na kifaa maalumu, kwaajili ya kupima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Jokofu maaalumu kwaajili ya kuuza na kutunza maziwa, likiwa na eneo lenye kifaa mahususi kwaajili ya kupima kiwango cha maziwa, kulingana na hela iliyotolewa na mteja.

Duka la maziwa, lenye bango la rangi ya kijani na nyeupe na picha ya ng'ombe, likiwa lina eneo la mteja kusubiri na dumu la maziwa kwa nje.

Duka la maziwa lipatikanalo katika kaunti ya muranga. Likiwa na jokofu maalumu la kupimia maziwa kwa wateja, huku wateja hao wakiwa wapo nje wanasubiri huduma.

Jokofu linalotumika kuuza na kutunza maziwa likiwa na tangazo likionyesha mtoto anakunywa maziwa hayo, na kifaa cha kupima kiwango cha maziwa kulingana na hela iliyotolewa.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kutunza na kuuza maziwa, likiwa na eneo lenye kifaa maalumu kwa ajili ya kupima kiwango cha maziwa kulingana na hela ya mteja.

Duka la mahitaji ya nyumbani pamoja na maziwa, likiwa na binti aliyevaa sweta, huku anapima maziwa kutoka kwenye kisado kwenda kwenye dumu kwa kuyachuja kwa ajili ya mteja.

Mtoa huduma katika duka la maziwa, akipanga maziwa kwenye kabati na kuwaonyesha wateja ili awapatie mahitaji yao ya maziwa.

Duka la maziwa pamoja na nafaka mbalimbali, likiwa na eneo lililotengwa kwa ajili ya kuhifadhia jokofu, mahususi kwa ajili ya kutunza na kuuza maziwa kwa kutumia kipimo maalumu.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kutunza na kuuza maziwa, likiwa na eneo maalumu, ambalo lina kifaa cha kupima kiwango cha maziwa kulingana na pesa iliyolipwa na mteja.

Mtoa huduma katika duka la maziwa, akipima bidhaa hiyo kutoka kwenye jokofu maalamu kwa ajili ya kutunzia kimiminika hicho, huku akibonyeza mashine ya kukokotoa inayopima kiwango cha maziwa kulingana na pesa iliyotolewa.

Jengo linalotumika kama duka la maziwa likiwa na tangazo lisomekalo maziwa kwa mbele, huku ndani kuna majokofu mawili ya kutunzia na kuuzia bidhaa hiyo.

Jokofu linalotumika kwenye duka la maziwa, likiwa na kifaa maalumu kwa ajili ya kupima kiwango cha maziwa, kulingana na hela aliyoitoa mteja huku mbele ikiwa na picha ya ng'ombe.

Jokofu la kutunza na kuuza maziwa, Likiwa na eneo maalumu lenye kifaa kwaajili ya kuchakata na kukokotoa kiwango cha maziwa kulingana na hela ya mteja, Likiwa ndani ya duka la bidhaa hiyo.

Duka la maziwa likiwa na bango na tangazo linaloonyesha huduma inayoendelea ndani, nyuma kukiwa na jokofu maalumu, kwa ajili ya kutunzia na kuuzia bidhaa ya maziwa.

Jokofu la kisasa la maziwa, ambalo lina maeneo mawili yenye vifaa maalumu vya kukokotoa kiwango cha maziwa, kulingana na pesa ya mteja.

Duka la maziwa likiwa na nakshi ya maputo kwa nje, na wateja mbalimbali wakiwa wamesimama dirishani, huku wakisubiri huduma.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kutunza na kuuzia maziwa, likiwa na kifaa maalumu kinachosaidia kupima kiwango cha maziwa kulingana na hela iliyolipwa.

Duka la maziwa likiwa na wateja mbalimbali wanaume kwa wanawake wakisubiri huduma hiyo nje. Huku ndani kukiwa na jokofu maalumu la kutunzia na kuuzia maziwa.

Jokofu maalumu linalotumika kuhifadhi na kutunza maziwa, likiwa na maeneo mahususi kwa ajili ya kupima kiwango cha maziwa kulingana na mahitaji ya mteja.

Duka la bidhaaa mbalimbali pamoja na maziwa, likiwa lina bango kubwa kwa nje lenye mchoro wa ng’ombe na tangazo, kuashiria biashara zinazoendelea ndani.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa, likiwa na muuzaji mwanamke akiwa anapima bidhaa hiyo, kutoka kwenye jagi moja kwenda kwenye jagi jingine ili amuhudumie mteja.

Jokofu maalumu kwa ajili ya kutunza na kuuzia maziwa, ikiwa ni kifaa maalumu kwa ajili ya kupima maziwa kulingana na kiwango mteja alicholipia.

Duka la bidhaa mbalimbali pamoja na maziwa, likiwa na majokofu yenye soda na jokofu maalumu la kutunza na kuuzia maziwa, likiwa na kifaa kwa ajili ya kupima maziwa.

Pango linalotumika kama duka la maziwa likiwa na muuzaji mwanamama aliyefunga kilemba cheupe, akiwa amesimama mlangoni kwake kwa ajili ya kuwapokea wateja.

Jokofu la maziwa, likiwa na eneo lenye kifaa maalumu kwa ajili ya kupima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Jokofu linalotumika kwajili ya kutunza na kuuza maziwa, likiwa na eneo maalumu linalotumika kwajili ya kupima maziwa kulingana na fedha ya mteja likiwa limewekwa ndani la duka la bidhaa hiyo.

Jokofu la kisasa mahususi kwa ajili ya kutunza na kuuza maziwa likiwa na eneo lenye kifaa maalum kwa ajili ya kupima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Duka la maziwa likiwa na madirisha mapana, na matangazo yanayoonyesha bidhaa zilizopo ndani, muuzaji akiwa ndani anasubiri wateja awape huduma.

Duka la maziwa likiwa na michoro na maneno kuashiria huduma inayoendelea ndani. Kukiwa na mwanamama mmoja akifurahia vyakula anavyovipata hapo kwa bashasha na tabasamu.

Jokofu maalumu kwa ajili ya kutunzia na kuuzia maziwa, likiwa na kifaa kinachopima kiwango cha maziwa kutokana na hela ya mteja; likiwa lipo ndani ya duka la bidhaa hiyo.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la samani likiwa ni ghorofa mbili, huku ndani kuna: viti, masofa, vitanda, makabati yaliyopangwa vizuri kumvutia mteja.

Jengo linalotumika kama duka la samani, likiwa na kitanda cha ngazi mbili cha mbao kilichowekwa vizuri kwenye mwanga ili kumvutia mteja.

Eneo la wazi la duka la samani likiwa na kitanda cha mbao kimewekwa nje, huku kimepakiwa godoro pamoja na makabati pembeni ili kumvutia mteja.

Duka la samani likiwa na vitu mbalimbali kama vile; meza, viti, makochi, vitanda vikiwa vimepangwa vizuri ili kuweza kumvutia mteja.

Duka la samani likiwa na vitu mbalimbali kama vile viti ,makochi, vitanda, makabati pamoja na meza vimemulikwa na taa vizuri kumvutia mteja .

Duka kubwa la samani likiwa na vitanda, viti pamoja na makabati na picha na taa za kumulika kumvutia mteja.

Duka la samani likiwa limepanga viti, meza, makochi, vitanda pamoja na makabati katika eneo la nje lenye vigae kwa ajili ya kumvutia mteja.

Jengo linalotumika kama duka la samani, likiwa na vitu mbalimbali, kama: makochi, meza, stuli pamoja na vitanda, vinavyomulikwa ili kumvutia mteja.

Duka kubwa la samani, likiwa na vitu tofauti kama makochi, vitanda, taa, meza pamoja na zulia huku vikipangiliwa kwaajili ya kumvutia mteja.

Duka la samani likiwa na makabati mawili meupe yenye nakshi, yakiwa yametandazwa nje ili kuweza kumvutia mteja, ayaone, ayapende, na kuyanunua.

Eneo la wazi linalotumika na wauzaji wa duka la thamani, wakitandaza makochi nje yenye rangi na nakshi tofauti kwa ajili ya kumvutia mteja.

Eneo la wazi linalotumika kwaajili ya kuuzia samani, likiwa na bidhaa mbalimbali kama vile; makochi, meza za kahawa, meza za televisheni, makabati na maua kutia nakshi ili kumvutia mteja.

Ukumbi mkubwa unaotumika kama duka la samani, likiwa na viti, makochi, meza, makabati, stuli pamoja na taa zinazomulika ilikumvutia mteja.

Duka la samani likiwa na makochi yaliyotengenezwa kwa umbo la herufi L likiwa kijana mmoja amekaa kwa kukunja nne juu ya kochi hilo.

Duka la samani likiwa na meza ya chakula, iliyozungukwa na viti vya mbao, na makabati vikiwa vimepangwa ndani kwa ajili ya kumvutia mteja.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya kuuza samani likiwa na vitanda vya mbao vilivyoegeshwa nje ili muuzaji aweze kumuonyesha mnunuaji bidhaa zake.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la samani, likiwa na: kochi, kitanda, kabati; na taa zikimulika kuonyesha vizuri bidhaa ili kumvutia mteja.

Eneo la duka la samani likiwa na mafundi mbalimbali. Wakiranda mbao kwaajili ya kutengeneza samani tofauti kama makabati, vitianda, viti pamoja na meza za chakula.

Duka la dhamani likiwa na vitu mbalimbali kama vile vitanda makochi meza zilizomulikwa kwaajili ya kumvutia mteja

Duka kubwa la dhamani ikiwa na bidhaa mbalimbali kama vile viti ,meza ,masofa ,makabati ,vitanda vikimulikwa kwa taa kwaajili ya kumvutia mteja

Duka la samani likiwa na bidhaa mbalimbali kama vile: makochi, meza, kapeti, viti, vyote vikiwa vimemulikwa vizuri na taa ili kumvutia mteja.

Mafundi wawili wakiwa katika eneo la wazi, linalotumika kama sehemu ya kuandaa na kutengeneza samani kama: vitanda, makochi, pamoja na viti.

Duka la dhamani likiwa na bidhaa mbalimbali kama vile stuli, mezaa, kochi na viti vikimulikwa vizuri nataa kwajili ya kuvutia mteja

Duka kubwa la thamani, likiwa na bidhaa kama kochi, kitanda, viti, kabati na meza zilizomulikwa vizuri na mwanga wa kumvutia mteja.

Eneo la wazi, linalotumika kama duka la samani, likiwa na vifaa mbalimbali, kama vile: kitanda cha mbao, viti, makabati na meza ili viweze kumvutia mteja.

Duka kubwa la dhamani likiwa limebanga bidhaa nje kama magodoro vitanda meza pamoja na makabati ili kuweza kumvutia mteja

Chumba kikubwa kinachotumika kama eneo la ufundi, kwa ajili ya kuranda mbao na kutengeneza samani mbalimbali, ikiwa imezungukwa na mabati, ndani ina mafundi wawili wa kiume na wa kike, na wanawake wengine wakichunguza kinachoendela.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la samani likiwa na bidhaa mbalimbali kama kochi, meza za chakula, viti, makabati, saa pamoja na vyombo likiwa limewekewa mwanga kwa ajili ya nakshi kumvutia mteja.

Duka la samani likiwa na makochi ya kisasa, meza ya kahawa, kitanda pamoja na viti, huku vikimulikwa na mwanga vizuri ili kuweza kuvutia wateja.

Duka la samani likiwa na Makochi, mito pamoja na viti, vimemulikwa na taa vizuri ili kuweza kumvutia mteja ambaye anatembelea.

Ukumbi mkubwa wa hoteli, unaotumika kwa ajili ya chakula. Kukiwa na meza kwa ajili ya wageni na taa mbalimbali zinazotia nakshi, mwanga kumvutia mteja.

Ukumbi katika jengo unaotumika kwaajili ya chakula, ukiwa na mtoa huduma wa kike mwenye nywele bandia akimhudumia chakula mwanaume mmoja kwa furaha na tabasamu.

Eneo la ukumbi wa hoteli unaotumika kwa ajili ya chakula kukiwa na meza mbalimbali za chakula na nakshi yenye asili za kiafrika kwa ajili ya kuvutia walaji wanaotembelea hapo.

Ukumbi unaotumika kama mapokezi katika hoteli, ukiwa na meza ya mapokezi na mhudumu wa kike anayesubiri wateja, saa tatu zinazoonyesha majira ya miji mbalimbali, pamoja na makochi kwa ajili ya wateja kukaa.

Chumba kikubwa chenye marumaru ukutani pamoja na sakafuni, kukiwa na meza katika eneo la mapokezi, ambalo husaidia kupokea wageni, likiwa na wanaume watatu wamesimma hapo na mabango ambayo yakielekeza njia.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya soko likiwa na wafanyabiashara mbalimbali wamepanga matunda kama vile: ndizi, nyanya, maembe, matikiti pamoja na machungwa.

Eneo la wazi linalotumika kama soko likiwa na wauzaji wakina mama, wamepanga bidhaa mbalimbali kama vile vitunguu, mboga na nafaka nyinginezo.

Jengo maalumu linalotumika kama soko likiwa na muuzaji amepanga vitu vyake kwenye meza vingine akiving'ing'iza kama vile taa, picha pamoja na naski mbalimbali za nyumbani.

Eneo la wazi linalotumika kama soko, likiwa na wafanyabiashara mbalimbali waliopanga bidhaa kwenye meza na mabati yao, ili wateja waweze kununua.

Eneo ndani ya jengo, linalotumika kama soko likiwa na muuzaji amepanga bidhaa zake baadhi kwenye meza, nyingine amezininginiza akiuza magauni pamoja na viatu.

Eneo la wazi linalotumika kama soko likiwa na muuzaji wa mbogamboga akimpatia mteja wake nyanya zilizoivaa kutoka kwenye matrei.

Eneo la wazi linalotumika kama genge la mbogamboga likiwa na muuzaji wa genge hilo akipanga aina mbalimbali za bidhaa kama nyanya, ndizi, hoho, vitunguu pamoja na matango.

Jengo kubwa lililoezekwa na bati, linalotumika kama soko, likiwa na meza mahususi ya muuzaji iliyopangwa bidhaa mbalimbali, ikiwemo: mchele, maharage, viazi pamoja na nafaka nyingine mbalimbali.

Eneo la wazi linalotumika kama soko, likiwa na muuzaji mwenye makabati amepanga bidhaa mbalimbali za nafaka kama vile, mchele pamoja na maharage huku mteja akiulizia bidhaa hizo.

Eneo la wazi linalotumika kama soko likiwa na muuzaji mwanamke ameinama akipanga bidhaa zake kama; vitunguu, viazi, karoti pamoja na nyanya.

Eneo la wazi linalotumika kama soko, likiwa limepangiliwa matunda mbalimbali kama: maboga, ndizi, mahindi pamoja na vitunguu. Huku wakina mama wakiendelea kununua na kuuza bidhaa.

Eneo la wazi linalotumika kama soko, likiwa na mwanamke ameketi anasubiri wateja, akiwa amepangilia mboga na bidhaa mbalimbali kama nyanya, viazi, pilipili pamoja na maharage.

Eneo la wazi linalotumika kama soko, likiwa na muuzaji mwanamama. Akipima uzito wa bidhaa zake, na kuzipangilia nyinginezo pembeni kama vile vitunguu, nyanya na karoti.

Eneo la wazi linalotumika kama soko, likiwa na wauzaji mbalimbali wa kike waliovaa barakoa, wamepanga matunda juu ya meza hususani machungwa pamoja na mapera.

Eneo la wazi linalotumika kama soko, likiwa na mtoa huduma mwanamke akimhudumia mwanaume kwa kumkabidhi mfuko, uliyojaa bidhaa alizotoka kuzinunua.

Eneo la soko la kisasa likiwa na wateja mbalimbali wakipita kwenye korido zilizo katikati ya meza za wafanyabiashara zenye bidhaa mbalimbali kama vile pochi.

Eneo la wazi linalotumika kama soko likiwa na mfanyabiashara mwanaume aliye vaa kanzu amepanga matunda mbalimbali kuonyesha wateja kama vile ndizi, nanasi, matikiti pamoja na maembe.

Eneo la wazinlinalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa mbalimbali sokoni, likiwa na wauzaji wanawake wamepanga bidhaa kama: nyanya, vitunguu, matikiti pamoja na maboga.

Chumba kikubwa, kinachotumika kama duka la nguo, likiwa na bidhaa mbalimbali, kama: viatu, mashati, makoti pamoja na taa zinazomulika kuweka mwanga na nakshi katika chumba hicho, kumvutia mteja.

Ukumbi mkubwa unaotumika kama soko la kisasa, ukiwa na eneo maalumu kwa ajili ya kuuzia nguo, huku meza ikiwa imepangwa na mashati, na nguo nyingine zimewekwa kwenye henga pembeni.

Duka la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuzia nguo likiwa na nguo aina ya suti iliyoanikwa na kumulikwa vizuri na mwanga ili kuweza kuonyesha rangi zake kwa kuvutia mteja.

Ukumbi mkubwa unaotumika kama duka la kisasa ukiwa na huoo mbalimbal,i zimepangwa pembeni na nyingine katikati juu ya meza zikiwa zinamulika kwa taa ili kumvutia mteja.

Chumba kikubwa kinachotumika kama duka la nguo, kikiwa na makabati ya chuma yaliyoning`iniza kwenye henga zake makoti ya suti ya rangi mbalimbali; yaliyopangwa vizuri kumvutia mteja.

Jengo kubwa linalotumika kama soko la kisasa, likiwa na makabati marefu, huku mteja mmoja anayeendesha toroli na kuchangua bidhaa, akiisoma bidhaa moja kwa umakini ili ahakikishe anapata anachokitaka .

Ukumbi mkubwa unaotumika kama soko la kisasa, ukiwa na makabati mbalimbali na korido ya kumi na sita, ikiwa na vifaa maalumu kwa ajili ya wanawake.

Chumba kikubwa kinachotumika kama soko la kisasa, kikiwa na eneo mahususi kwa ajili ya viatu, pakiwa pamepakiwa ndala mbalimbali, viatu vya kike na vya kiume.